Huyu mama mwenye anaketi kwa kiti amezeeka sana, amekuja hospitali kutibiwa na daktari.

Hizi ni dawa zenye zimewekwa juu ya meza ziko Kwa chupa ingine boksi na kuna sirinji ya kupimia dawa.

Mgonjwa huyu ako hospitalini. Anatibiwa na daktari huyu mwenye amevaa nguo refu na amevaa barakoa mdomoni.

Mama huyu ni mama mwenye anazalisha wamama wajauzito, huyu mama mjamzito amekaa kwa kiti, na huyu mama mwenye anazalisha anataka kumzalisha yeye apate mtoto wake.

Hawa ni madaktari wako hospitalini, mama huyu amemleta mtoto wake mndogo apewe chanjo, na daktari wengine anamchapa picha.

Mama huyo ni mgonjwa amekuja hospitali ili atibiwe, daktari anamtibu yeye kwa mgonjwa yake. Yeye amekaa kwa kiti na inaonyesha kwamba anaskia uchungu ya mwili wake.

Daktari yuko hosiptali anamtibu mgonjwa ,mgonjwa amekaa kwa kitanda akiona juu ili atibiwe meno yake, inaonyesha kwamba daktari huyu anatibu mgonjwa.

Kwa soko Kuna muizaji na mmunuaji hapa Kuna muusaji moja na ako kwa soko anauza vitu vyake kuuzia watu hii inaonyesha kwamba biashara hapa Kwa soko.

Hawa ni maofisa ya moto. Wanabeba mzima moto kwa ofisi au kupeana au wanaonyesha kwamba mzima moto huo inatumiwa kuzima moto.

Madaktari hawa wako hospitali wanatibu mgonjwa mwenye amekuja kutibiwa ugonjwa wake, hapa madaktari wameshika vitu kwa mikono yao, wanaonyesha kua mgonjwa huyu anaumwa na meno yake.

Mgonjwa ameenda hosiptali ili atibiwe, daktari anapea matibabu yeye. Mgonjwa anaonyesha kwamba ako na uchungu kwa mwili wake.

Hizi ni majupa ya dawa ya kutibu mgonjwa, kuna sindano ya kutibiwa tena ili mgonjwa apate akuwe kwa haraka. Hii chupa ni ya dawa ya kupanda joto. .

Daktari amefunika mdomo yake na uso. Ameshika tena sindano kwa mkono yake na kuna mgonjwa anamtibu kwa hospitali.

Mama amepeleka mtoto wake hospitali hili apewe janjoo daktari ameshikilia sindano Kwa mkono wake apee mtoto janjoo, mama amemshika mtoto na nikono yake mbili. Mtoto anapewa chanjo na daktari.

Madaktari hawa wawili wako kwa hospitali hao wanafanya kazi ya kutibu wagonjwa Kuna mgonjwa amelala kwa kitanda ili atibiwe.

Hawa ni daktari , wako kwa hospitali, wameenda kwa labi nne watengeneze vitu vya kutumia kwa labi, na kusafisha vitu vya kutumia ili hapa ikuwe safi na wagonjwa watibiwe vizuri.

Huyu ni mshukaji wa nywele. Anamshukia huyo mama mwenye ameketi kwa kiti nywele. Yeye amekuja hapa kushukiwa nywele na mshukaji.

Wanafunzi Hawa wako shuleni . Wameenda tanki wachote maji . Mwalimu anasimama faranda ya shule. Wanasimamia watoto wakichota maji.

Mgonjwa huyu anakaa kwa kiti, na daktari pia anmtibu yeye. Daktari mwingine ameshika dawa kwa mkono yake mgonjwa amekaa kuonyesha uchungu wa mwili wake.

Nyumba hii iko rinunka imewekwa kwa kando ya meza, inaonyesha picha ya mtu mwenye ako na nywele ndefu na anacheka na kuonyesha meno yake.

Wamama hawa wawili wanatembea kwa maduka, wanatumia kipaza sauti kueleza au kuambia watu kuhusu jambo ambalo wanataka kuambia watu.

Daktari ako kwa hospitali anatibu wagonjwa wenye wamekuja hapa hospitali kuonyesha ama kukuja kusema kuhusu matibabu ya mwili wao.

Daktari huyu ameshika sindano kwa mokono yake anatibu mgonjwa kuna wengine wamepiga mstari ili wapewe michango na daktari huyu mwenye amevaa shati ya wadaktari

Huyu ni daktari na mama mwenye amemleta mtoto wake hosiptali ili apewe chanjo, daktari ameshika sindano kwa mkono yake akitaka amtibu mtoto.

Dawa iko kwa chupa na inaonyesha kwamba chupa hii iko na dawa kuna sindano ya kudungia mgonjwa kwa hii chupa.

Afisa ya usafi anasafisha vitu wa hospitali, hizi ni vitu vya kutumia kwa hospitali kumtibu wagonjwa wenye wamekuja hapa hospitali kumstaki ugonjwa wao.

Chupa hii imewekwa kwa meza, iko na dawa ya kutibu wagonjwa wenye wako na ugonjwa wowote kwa mwili wao.

Nyumba hii imejengwa kwa aina mingi. Imetumiwa nyasi, nguo na miti. Kuna leso imetupwa juu ya miti, kuna mtungi kando yake, sufuria iko nje ya nyumba.

Dakatari anatibu mgonjwa. Kuna wagonjwa wenye wamekuja hapa hospitali ili watibiwe mgonjwa au ugonjwa wenye wako nayo.

Daktari anamtibu mgonjwa mwenye amekuja hospitali kwa msataki, ugonjwa ako naye. Daktari amemshika kichwa yake kuonyesha kwamba yeye ako na shida ya kichwa.

Mkutano inaendelea hapa mama mmoja amesimama katikati ya wazazi wengine, anaongea akionyesha maelezo yake akitumia mkono wake.

Watu hawa wote wako na furaha, wanapiga picha kuonyesha kwamba kuna zawadi wenye wanapeana, kupea watu wa kampuni yao ya simu.

Daktari ameshika sindano na dawa kwa mkono yake. Hii inaonyesha kwamba daktari anataka amtibu mgonjwa. Anataka atumie dawa na sindano kumtibu.

Daktari anampea mtoto mdogo chanjo. Mama anamshika mtoto wake ili apewe chanjo. Ameleta mtoto wake kwa hospitali ili apewe chanjo kwa sababu mtoto asipopewa chanjo anaweza pata ugonjwa wowote.

Huyu ni daktari mwenye ako kwa hospitali anatengeneza vitu vya kutibu wagonjwa kwa hospitali yeye ameshika vitu hizi aone kwamba kama iko kwa pahali safi.

Daktari yuko kwa hospitali na anamtolea mgonjwa meno, anatumia sindano kumtibu mgonjwa, mgonjwa amelala kwa kitanda akiona juu ili atibiwe na daktari.

Daktari anamtibu mgonjwa. Mgonjwa pia amepanua mdomo wake ili daktari amtibu yeye.

Daktari huyu anamtibu mgonjwa, mgonjwa pia ako na karatasi kwa mkono yake na amefunika mdomo yake, kuna mwenye anakuja huku kumtibiwa tena.

Moto inatoa moshi huu wa sana, kwa nyumba haya yamechomwa. Hizi nyumba ni za mabati zimechomeka vibaya sana.

Hawa ni madaktari. Wako hospitali wanamtibu mgonjwa. Mgonjwa amekaa kwa kiti akiona juu ili atibiwe. Daktari mwengine ameonyesha ishara ya mkono kwamba iko sawa.

Hizi ni dawa zimewekwa kwa meza iko kwa chupa ,kuna syringe kwa meza tena dawa hizi zinatumiwa kutibu ugonjwa na syringe inapimiwa dawa na atibiwe ugonjwa.

Baba huyu amekaa kando ya tanki. Yeye anaonyesha kwamba ako na furaha, kuna mwenye anamsalamia akionyesha furaha yake akicheka na kuonyesha ulimi yake.

Daktari huyu Ako Kwa hospitali anapanga dawa Kwa hospitali smefunika uso wake na kufunika mkono yake na glovu yeye anapanga dawa kwenye hospitali yenye ameweka Kwa meza.

Watu wenye wako ndani ya hii nyumba wamekaa chini wote, na hawa wawili pekee yao wamesimama. Kuna mama mmoja anakaa kwa kiti na mama huyo mwingine mwenye amevaa barakoa anampa chanjo mama huyu mwenye ameketi kwa kiti na ameshika karatasi kwa mkono yake.

Hapa ni hospitali, kuna mgonjwa amelala kitandani, mwingine amekaa juu ya kitanda, na ameshika kichwa chake.

Hapa hosipitali, kuna mama mjamzito anataka kupata mtoto wake na daktari huyu mwingine anamlalisha mtoto mdogo kitandani.

Hizi ni dawa za aina mbili tofauti. Huyu ameweka kwa mkono yake na kuna ingine iko kwa ndani ya chupa.

Hapa ni hosipitali. Kuna mahali wagonjwa wanalala na kuna mahali wagonjwa wenye wamekufa wanalalishwa.

Hapa ni hospitali ,daktari na mtoto huyo mgonjwa wamekaa ju ya kitanda na daktari anaandika vitu Kwa karatasi.

Dakatari huyu ameketi chini na ameweka dawa kwa meza, anazipima zngine kwa syringe .

Hizi ni dawa zenye iko ndani ya hii chupa, imefunikwa mdomo na kuna maelezo yenye imeandikwa kwamba, dawa zenye ziko hapa ndani ya chupa hii ni mia moja.

Mkulima wa ng'ombe anachunga ng'ombe wake, ameita daktari wa ng'ombe ili amtibu ng'ombe wake, ameweka ng'ombe pahali ametenga ili daktari amtibu.

Daktari huyu ameshika dawa hizi yenye iko kwa chupa na sidano kwa mkono yake ,hizi dawa yenye ameshika kwa mkono yake kuna maelezo imeandikwa juu yake.

Hizi ni dawa zenye ziko ndani ya chupa. Kuna zingine juu ya meza na kuna matunda tatu yenye imewekwa. Imeweka dawa tatu, matunda tatu na dawa zenye ziko kwa hii chupa.

Hapa ni barabara maji imejaa kila pahali na kuna dalili ya mvua tena, na hawa vijana wawili wanaendesha pikipiki yao majini na wamefunga maziwa juu ya pikipiki.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa dawa hizi ni ya aina mbili kuna zingine zimeandikwa ukoko na zingine zimeandikwa mtikiti, hizi dawa zote ni dawa za kumeza.

Kuna mgonjwa na daktari. Wameketi jini. Wanasungumza pamoja. Daktari huyu anaongea akitumia mkono kueleza maneno yake.

Hizi ni vitu zenye wazazi wa zamani walikuwa wakitumia wakati wakona sherehe nyumbani.

Hizi zenye zimewekwa juu ya meza , iko kwa chupa ya aina tafauti, na kuna yenye imetolewa na kuwekwa juu ya meza.

Watu hawa wawili ni wafanyikazi hapa. Wameshika kizima moto kwa mkono yao. Anaweka kwa gari.

Watoto hawa watatu wanachota maji kwa mto hatari sana, hapa mto kuna pahali imeboromoka, na kuna takataka zenye zimetupea kando ya mto hii.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa. Zimewekwa juu ya meza.

Hawa ni wamama wenye wameleta watoto wao wadogo hosiptali ili wapewe chanjo.

Mama huyu mwenye amelala kitandani, amepanua mdomo yake na daktari anasugua meno yake. Anatumia dawa ya kusugua meno.

Wagonjwa wamekuja hosiptali ili atibiwe, wamepanga laini moja, kuna mama moja amevalia leso yake, mgonjwa huyu mzee amekaa kwa kiti na daktari pia anampea chanjo.

Daktari ameshika dawa yenye iko kwa chupa ni sirinji yenye ina dawa. Anataka kupima dawa hizi kwa sirinji.

Hizi chupa ni sita, dawa ziko ndani ya kila chupa hii yenye iko kwa meza. na kuna maelezo yenye imeandikwa juu ya kila chupa. Kuna shindano na sereji , na kwa sirinji kuna nambari yenye imeandikwa.

Hizi ni dawa za kumeza zimewekwa juu ya meza na imeandikwa kwamba dawa hizi ni tezi dume kupanuka.

Hapa ni shule wazazi wako na mkutano yao ya shule. Wamekaa jini akiongeleshwa na huyu mzazi mmoja mwenye amesimama katikati yao.

Hapa ni mto. Kuna maji nyingi imejaa kwa mto. Watu wako upande ngine wakiona hizi maji mtoni. Imechukua miti na imeporomosha manyumba ya watu.

Mama huyu ako hospitalini ameketi juu ya kitanda na kushika mtoto wake mdogo.

Hapa kumenyesha mvua mingi sana. Maji imejaa kila mahali kwa barabara, Zimeenda hadi kwa maduka zenye zimejengwa kando ya barabara. Hawa vijana wanatembea majini.

Huyu ni mkulima hodari sana, anaziweka dawa kwa mimea zake zenye amepanda kwa shamba lake.

Huyu mtu anaona karatasi yenye imewekelewa juu ya posti hii ya stima, imeandikwa jina ya mtu na nambari zake.

Madaktari hawa wawili wamejifunga uso na, wakitibu huyu mgonjwa huyu amelala kitandani.

Mgonjwa huyu ako hospitalini. Amelala hospitalini. Na daktari ameweka vitu mdomoni wake. Hizi ni vitu zenye zinasaidia mgonjwa apate kupona haraka.

Mkulima huyu anabeba dawa kwa mtungi, anaziweka kwa mimea zake zenye amepanda kwa shamba lake.

Hapa ni hospitali mgonjwa na daktari wameketi. Mgonjwa ameambiwa aingie hii kitu ili daktari aone macho yake ambayo iko na shida.

Hapa kuna mfuriko nyingi ya ukame. Ng'ombe wanakufa kwa sababu ya ukosefu ya nyasi.

Hizi ni dawa na sirinji yenye imeandikwa nambari kuanzia moja hadi tatu.

Kwa watu wamejaa hapa, wakiona maji nyingi yenye imejaa hapa mtoni, na imechukua mali ya watu.

Hapa ni hosiptali, daktari na mgonjwa wamekaa wakionana macho kwa moja wakitumia tarumbeta.

Mama huyu amemleta mtoto wake mdogo hospitali, ili daktari apee chanjo ya mkono.

Hapa ni pahali pa kuzukia nywele, huyu mama amenda hapa kuzukiwa nywele na mwenye anazuka nywele hapa, nywele inazukwa kwa mahali ama kwa duka yenye imetengeneswa hili wenye wanataka wazukiwe wanakuja kuzukiwwa.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa. Chupa hizi zimefunikwa na kuna maelezo zenye zimeandikwa juu ya chupa hizi.

Hapa kuna maji yenye imejaa kwa barabara, kuonyesha kwamba mvua imenyesha hapa ni mingi. Hawa wanatembea majini wakipeleka gunia zao begani, na kuna manyumba zenye maji zimeingia.

Daktari huyu mwenye amefunga kichwa yake na amevaa barakoa. Anazitoa dawa na kupanga kwa meza.

Hapa imenyesha mvua nyingi sanaa. Maji imejaa kila mahali. Imejaa barabara na imeingia hadi kwa manyumba. Hawa wanatembea majini.

Kuna wagonjwa na daktari hospitalini. Mgonjwa huyo msichana ameketi na daktari ameabia ampee mkono yake ili ampee chanjo kwa mkono hii ya kulia.

Hawa ni madaktari wenye wako hospitali na huyu mtu mwenye amelala juu ya kitanda anasukiwa meno yake.

Hii ni barabara yenye imeharibika vibaya sana, watu wanapitia kando hakuna mahali hata gari anaweza pita na maji zimejaa hapa tena.

Huyu ni mgonjwa mwenye amepiga magoti anaomba msamaha kwa Mungu, kwa sababu ya hugonjwa yenye imeshika mwili yake.

Hizi ni dawa zenye ziko juu ya meza, kuna kipimo ya kupima dawa mwilini wa mtu, dawa hizi zimepangwa kwa karatasi hii, zimepangwa mbili kwa tatu.

Hapa ni hosiptali, daktari huyu anapima dawa, na mama huyu anamzuia mtoto wake mdogo ili asione daktari akipima dawa.

Hizi ni manyumba zenye zimejengwa ya ghorofa, zingine si ya ghorofa. Kifaru hii anabomoa hizi nyumba.

Hapa ni hospitali. Daktari huyu ameshika mtoto mdogo kwa mkono wake, ameiona ,anataka ampelekee mama wake.

Hizi ni dawa zenye zimewekwa juu ya meza na kuna baiskeli kando yake, kuna maelezo yenye imeandikwa kwa karatasi hapa maelezo haya zinaonyesha nguvu za kiume na maelezo zingine.

Daktari huyu amevalia nguo ya hospitali. Ako kwa hospitali. Anapanga vitu vya hospitali yenye inatumiwa wakati mgonjwa amefika hospitalini.

Hapa ni hosiptali, mama huyu amekuja hosiptali kupata mtoto wake, anavalisha nguo mtoto wake mdogo kitandani.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa tatu ikona dawa ndani yake, kwa hizi chupa zimeandikwa kwamba dawa hizi ni ya vitameni

Mama huyu ametoa jiko yake nje. Anazima moto yenye imetokea kwa jiko yake, akitumia kizima moto.

Hawa ni wamama wawili, mama huyu mwingine anatengenezea mama mtoto, mahali atamlalisha huyo mtoto wake mdogo.

Mgonjwa huyu ameketi jini na daktari amevaa nguo yake ya madaktari. Anamtibu huyu mgonjwa.

Hizi ni dawa. Wagonjwa wanameza dawa hizi akizingatia maelezo yenye amepewa na daktari hospitalini.

Dawa hizi iko kwa chupa na kuna zingine zimetolewa na imewekwa juu ya meza. Kwa chupa kuna maelezo yenye imeandikwa juu ya chupa.

Daktari na huyu mama mwenye ameshika mtoto wake mdogo anaongeleshwa na daktari.

Huyu ni mgonjwa na daktari. Mgojwa ameketi nje na kiti ya wageni na daktari anadunga sindano mikono yake.

Hii ni moto yenye imechoma mahali kubwa. Imechoma mti kubwa na ndogo hadi wadudu wadogo wenye wanaishi kwa nyasi.

Huyu ni mkulima anabeba dawa kwa mtungi hii ya kutumia kulinda mimea shambani. Yeye anaweka dawa kwa mimmea zake yenye amepanda kwa shamba.

Dawa za kumeza. Zimeandikwa maelezo juu ya box hii. Maelezo hizi zinaeleza kwamba, dawa zenye ziko hapa ni dawa mia tano.

Hawa watu wawili wanakaa kama ni madaktari huyo mzee mwenye amekaa kwa kiti anapimwa na huyu kijana mwenye amefunika kichwa yake.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa. Dawa hizi zimeandikwa maelezo juu yake. Maelezo hizi zimeandikwa tarehe ya kutengenezwa hii dawa.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa tatu kuna glovu mezani, sindano na sirinji, kwa hizi chupa kuna maelezo yenye imewekwa na jina ya dawa.

Hizi ni nyumba yenye imechomeka, imechomwa na moto, moto hii inaonekana mbali na inatoa moshi kubwa.

Hizi ni dawa zenye iko kwa chupa. Zingine ziko juu ya meza, haikuwekwa kwa chupa. Kuna chungwa tatu na dawa tatu.

Hapa ni hospitali ,kuna wagonjwa wenye wamekuja hapa ili watibiwe na daktari, daktari huyu mwenye amevaa barakoa na ameweka miwani machoni yake anapima dawa kwa sireji.

Dawa hizi ziko kwa chupa mbili yenye imewekwa juu. Iko na maelezo yenye iko juu ya chupa hizi mbili.

Mama huyu ako hosiptali, amemleta mtoto wake mdogo hosiptali ili daktari ampee chanjo ya mdomo.

Hapa ni hospitali. Mama huyu amemleta mtoto wake mdogo hospitali ili daktari apee chanjo.

Hawa ni watu wenye wamekuja hapa kuona nyumba hii yenye imeporomoka ili watumie kundi wenye walikuwa wakijenga nyumba hii.

Hapa kuna moto yenye imetokea imechoma hapa mahali, na wasima moto wameaja hapa kwa ajili ya kusima moto hii yenye imetokea hapa.

Daktari huyu ako hospitalini ako kwa meza anajiona kwa kioo hospitalini. Kuna vitu zenye ziko kwa meza na dawa za kutibu wagonjwa.

Mama na mtoto wako mtoni, wanachota maji mtoni, mama ameshika mitungi mbili na msichana huyu wake anachota maji akitumia kibakuli.

Mama huyu mwenye amevaa kofia ni mama mtoto huyu mwenye anapewa chanjo na daktari huyu mwenye amevaa kofia na kuweka miwani machoni yake.

Hapa ni hospitali kuna mahali umetengenezwa ili kila mtu ama watoto wakikuja wananawa mkono hapa.

Daktari huyu anamtibu mgonjwa huyu mwenye anaumwa na mkono vidonda zimejaa kwa mkono wake.

Watu wamejaa kwa hizi meli tatu. Wamepanda juu ili wapite mto hii waende upande ingine. Kuna mwenye anaendesha hii meli, mashini.

Msimu wa mvua unaleta maradhi mingi. Hapa kuna maji imejaa kwa barabara, zimeenda hadi kwa nyumba, zimeingia kwa nyumba, zimejaa kwa barabara.

Hapa ni duka la dawa, dawa hizi zimepangwa kwa sanduku zenye imetengenezwa kwa ukuta.

Mama huyu amekuja hospitali kumwona daktari ili daktari amshughulikie kumtibu ugonjwa yenye ako nayo.

Huyu ni daktari, ako hosipitali mahali watoto wadogo wenye wamezaliwa hosipitali wanachungwa.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa juba, Dawa zingine daktari ameshika kwa mkono wake.

Hawa watu wamejaa hapa, wengine ni wafanyikazi hapa na wengine wanaona vile wafanyikazi hawa wanafanya. Wanaendelea na mjengo ya nyumba.

Hii ni chupa ya dawa. Imeonyeshwa kwamba hizi dawa zimefunikwa mdomo na imeandikwa maelezo kwamba dawa hizi ni za msitu.

Huyu ni daktari mwenye amevaa barakoa na ameweka miwani machoni mwake na huyu mwenye amelala kitandani ni mtu mwenye amekuja ili daktari amsukue meno yake.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa na zingine ziko ndani ya boksi hii. Dawa hizi zimefunikwa na kuna maelezo yenye imeandikwa juu.

Hizi ni dawa yenye iko ndani ya chupa, iko na maelezo, maelezo hizi ni kwamba dawa yenye iko ndani ya hii chupa ni sabini na mbili.

Hizi ni dawa za kumeza. Zimetolewa ndani ya boksi . Zimepangwa mbili kwa tatu.

Hapa ni hospitali kuna wagonjwa wenye wanakuja hapa hospitali kutibiwa mama huyu ameleta mtoto wake mdogo apewe chanjo.

Mama huyu ako hospitali, anaongea na daktari. Ameshika mtoto wake mdogo. Anaongea na daktari, anaeleza maelezo yake akitumia mkono.

Hapa barabara maji imejaa mahali yote hadi maduka yenye imejengwa kando ya barabara imejaa maji huyu mwenye boda ameamua kuvuruta bodaboda yake kwa maji.

Hizi ni dawa yenye imewekwa juu ya meza. Imefunikwa sana ili hewa isiingie ndani. Kuna maelezo yenye imeandikwa kwa karatasi hii yenye iko juu ya meza.

Huyu ni mtoto mdogo mwenye anapewa chanjo ya mkono na daktari, analia wakati daktari anampea chanjo.

Mgonjwa huyu ameketi kwa kiti amevaa barakoa na daktari anampea chanjo ya mkono.

Ni mwendeshaji wa meli. Ameweka mizigo kwa meli na ako ndani ya maji anataka asafirishe hizi mizigo.

Hizi ni dawa ambazo ziko kwenye chupa. Zimejaa kwenye chupa na kuna maelezo yaliyoandikwa kwenye chupa. Maelezo haya yanaonyesha dawa zilizo ndani ya chupa.

Hawa wamama wawili wako ndani ya nyumba. Mwingine amekaaa kwa kiti na mwingine amesimama nyuma yake. Wanaonyesha ishara ya furaha.

Hapa ni hospitali. Kuna vitanda yenye imepangwa kwa laini ili wagonjwa walale hapa.

Hizi ni dawa yenye iko kwa chupa. Imeandikwa maelezo kwamba dawa hizi ni ya polio.

Hawa ni madaktari wenye wako hospitali wanashughulikia mgonjwa huyu kumtibu.

Hawa ni watoto wadogo wasichana. Wamepigwa picha wakionyesha mikono yao yenye imeshikwa na ugonjwa ya mkono.

Hapa ni duka ya kuuzia hizi vitu za waschana ,hizi ni vitu ambavyo waschana wanatumia wakati wako kwa masiku zao.

Daktari huyu ameshika dawa mikono, dawa hizi enye ameshika kwa mkono iko kwa chupa mbili, anaipima.

Mkulima huyu anabeba dawa kwa mgongo wake, anaziweka kwa mimea zake zenye amepanda shambani.

Huyu mtu amelala juu ya kitanda na dakitari ameshika miguu yake, huyu mgonjwa ameshika mbavu yake akiangalia juu.

Hizi ni manyumba zenye zimejaa maji. Maji yamejaa hapa kote hadi pahali pa kutembea. Zimejaa hadi kwa manyumba shamba na kuna mtu anatembea majini.

Mama huyu na mtoto wake mdogo msichana wako mtoni wanachota maji.

Hawa ni wamama wawili mwingine ni daktari na mwingine amekuja ili asukue meno yake. Daktari ameweka vitu vya kuona kama meno imesukiwa vizuri.

Hao wamama wawili, wako mbele ya darasa, mwingine amekaa chini na akonaye maji ya kunywa. Huyu mwingine amesimama na akona kitu mkono yenye anaifinya akicheka.

Wamama hawa watatu wako pamoja. Kuna mwenye amekaa na wengine wamesimama. Huyu mwenye amefunga kichwa chake na leso jekundu anaonyesha barakoa yake.

Mtu huyu anaitoa dawa kwa chupa ameziweka mbili kwa mkono yake kumanisha ameambiwa na daktari ameze mbili mara tatu ama kwa mara yenye ameambiwa.

Mama huyu anamashika mtoto wake mdogo mwenye analia. Huyu mama amevaa miwani machoni mwake.

Mama huyu mwenye anakaa kwa kiti, ameshika dawa kwa chupa na ameshika karatasi kwa mkono ingine, akiona maelezo yenye imeandikwa kwa hiyo karatasi.

Mama huyu ako hospitali amemshika mtoto wake mndogo na daktari anaoea dawa kupitia mndomo.

Hapa kuna mfuriko wa maji, maji pamejaaa kote barabarani kunyesha kwamba mvua imenyesha kubwa kwa hapa nje, watu wanashika viatu vyao mkononi wakikimbia majini.

Hizi ni madawa zenye zimewekwa juu ya meza, kuna yenye iko kwa chupa ingine iko kwa boksi hii, zimewekwa kwa meza zingine zimetolewa njee na imepangwa mbili mbili hadi tano.

Hizi ni dawa zenye zimewekwa juu ya meza, na daktari anaipima dawa zingine kwa sirinji.

Daktari huyu anaamwongelesha mgonjwa huyu akitumia mkono yake kueleza maelezo yake akiandika kwa karatasi.

Hapa ni mahali ya kusugua meno. Huyo mama amekuja hapa ili meno yake isuguliwe na huyo mwenye anasugua meno ya watu.

Mgonjwa huyu anatolewa kitu yenye imeingia sikio lake na daktari huyu.

Daktari huyu anapima dawa kwa syringe na amevaa barakoa ,kuna watu wengine nyuma yake wenye wanavurutana.

Huyu Mzee ni mgonjwa amekuja hapa hospitali kumstaki ugonjwa yake, daktari anamtibu yeye Kwa mkono yake, Mzee huyu amefaa barakoa Kwa mdomo yake.

Hizi ni dawa zenye iko kwa chupa, dawa hizi imefunikwa mndomo , na imeandikwa maelezo kwamba dawa zenye iko kwa hii chupa ni sitini.

Hapa kuna mvua nyingi yenye imenyesha hadi maji imejaa barabara. Hakuna mahali magari yanaeza pitia kwa barabara.

Hapa hosiptali, kuna watu wengi wamekaa chini, na wengine wanatibiwa na daktari.

Hiyo mtu anatengeneza hii choo na choo hii imeandikwa ni ya kila mtu na haijakamilishwa kutengenezwa .